Kubwa imetengenezwa kwa kubeba magari madogo, kwa kupeleka mahali ambapo wanafaa kupelekwa. Gari hiki pia inaeza enda kwa kasi.

Matunda hizi na mboga, ni mahali watu wanapenda kununua kwa sababu wamepata vitu hizi kwa bei nafuu ili wajisaidie kupika chakula ambacho iko na nidhamu.

Hizi ni matunda pia ni mboga zinatumiwa kupika chakula na vingine anaweza kukuliwa kama matunda. Matunda hizi zinaiva haraka na ni tamu sana.

Gari hizi zinakuanga na bei nafuu. Kama unataka kununua gari na uko Kenya, unaweza ukatafuta magari hizi ambazo unaweza ukanunua na bei rahisi.

Watu wakipata pesa wanafaa wanunu na magari ambayo alikuwa anapenda tangu utotoni mwao. Kama vile hawa wanaonekana kama wameunda pesa na kununua magari ambayo walikuwa wanapenda.

Kwenye duka la mayai huwa linakuwa duka mzuri kwa sababu unanunua mahitaji madogo ndogo kama samaki, mayai ambazo zinasaidia afya ya wanadamu.

Biashara ambazo watu wengine wananua kama maziwa, nyama na ngozi ya wanyama. Huwa wanakuwanga na wateja wengi kwa sababu watu wanapenda kupata vitu vya wa nyama.

Duka la M-pesa linakuanga na wateja wengi kwa sababu linavutia sana watu. Wanapenda kutuma pesa na kutoa pesa. Hio ndio maana biashara ya M-pesa hukuwa juu.

Gari hiki ni gari mzuri sana laenda kwa kasi sana. Watu wanunue magari kama hizi kama wanataka kununua magari ambayo yana maana sana. Gari huu huuzwa na watu ambao wako na pesa.

Nguo za mitumba husaidia sana kwa sababu watu wasioweza kununua nguo na viatu wanaenda mahali kama hapa na kuchukua vitu kwa bei nafuu.

Pesa ni kitu muhimu sana, inasaidia sana watu kununua chakula, manguo, wengine wanatumia kutoa, kutumika kwa karo, wengine wana, kila mtu ana....

Soko la mboga huwa inakuanga chafu sana watu wafanye usafi ya chini na ya juu ili wawe na mahali nzuri.

Nguo za vitambaa zimesaidia watu wengi sana kama vile watu ambao hawajiwezi na hawana pesa wanaweza wakapata nguo ambayo wanataka ili wavae.

Gari ni kifaa muhimu kwa mtu ambaye ako na biashara, na ambaye anaweza kuwa na pesa. Anaweza akaenda mahali popote anataka, ili achukue kile kitu anachohitaji.

Mboga hizi zinasaidia sana watu, na ni vizuri sana watu wakule na watumie mboga kama hizi. Kwa sababu watu wengi wanaona na magonjwa mbali mbali. Watu watumie mboga ili kuboresha afya.

Watu ambao wanahitaji usaidizi waende wapige hizo manumber alafu wapate usaidizi ya kutosha. Kwa sababu...

Duka la kununua vitu ya zamani ni mzuri sana, kwa sababu watu wanapata biashara wanapata pesa. Watu wakinunua kwenye biashara yao wanapata pesa nyingi hapo.

Gari hiki ni muhimu kwa wananchi wa Kenya. Inasaidia watu kusafiri mahali popote ambao wanataka. Inaweza kuwa na kwenda kasi sana. Inapeleka watu haraka ile mahali wananahitaji kufika.

Pesa mpya ambayo ilitoka ni nzuri kuliko ile ya zamani kwa sababu ile ya saa hii ni kidogo sana kwenye nao na ile ya mwanzo ni mrefu. Hiyo unaweza kuwabeba kwa mfuko lakini hiyo ya mwanzo huwezi ukabeba kwa mfuko.

Matunda ni muhimu sana kwa afya ya binadamu. Mtu anaweza akatumia tunda kwa aina mingi. Kwa mimi napenda sana kukula ndizi. Ndizi ni tunda tamu sana.

Hii ni gari ambayo inavutia sana, inaonekana ni gari ambayo bei yake ni juu, na ukiangalia ni magari ambayo yako na aina taa nyeusi.

Pesa ni kitu muhimu sana, inasaidia watu wenye kila aina. Unaweza kununua kile kitu ambacho unahitaji kwa mara mara hiyo, lakini mtu akikosa pesa hawezi akafika mahali.

Watu amabao wako tayari kufanya siasa, wanafaa waende na wafanye vitu vyao kando ya hosipitalini ama mahali ambapo watu wanasaidika.

Mboga kama viazi, karoti, mahindi, nyanya, ndimu, ndizi na kevi huwa inasaidia sana mwili ya binadamu. Inafanya watu wakuwe na nguvu na afya Bora.

Wajawazito wanafaa wajitayarishe na waende kwenye maternity ili wapimwe kila mara kwa sababu wakipimwa kila mara wanaweza wakapata.

Matunda hayo yote ni tamu sana. Mimi sijawahi kula matunda ambayo haijaiva. Maanake kula tunda ambalo halijaiva inaweza kudhuru.

Biashara ya mitumba inasaidia sana watu wengi. Inapoanzisha ni rahisi na kutengeneza pesa ki rahisi. Nguo hizi zinasaidia na ni rahisi sana kununua.

Gari hiki ni kati ya magari ambayo ilikua inatumiwa mwanzo mwanzo wa dunia. Kila gari cha mwanzo kutumiwa kama gari, bali ni mzuri sana.

Watu wafanye biashara na waandike majina ambayo zinavutia wateja. Kwa sababu usipo andika jina ambayo haitaweza...

Pesa ya mashilingi ni mwanzo wa pesa. Pesa huanzika hapa na kwenda juu. Pesa ya mashilingi zinafaa zihifadhiwe zikizingatiwa na zitapatikana.

Matunda hizi zote zinasaidia afya ya binadamu. Kama ndizi, nyanya, naona karoti, naona mahindi zote zinasaidia afya ya binadmu.

Bodaboda ni gari mbayo inasaidia sana nchini kenya. Watu wengi wanatumia pikipiki ama boda boda kuenda mahali ambayo wanataka.

Simu inasaidia sana. Inasaidia watu kupata pesa kwa Mpesa. Inaweza kufanya mtu kupata pesa kutoka mtu mwingine. Inasaidia sana watu.

Soko la mboga unafaa kujengwa kwa wananchi kwa sababu mboga inaweza haribika kwa muda mfupi kwa sababu inaweza kuwa mbaya ikipata maji.

Matunda hizi ni muhimu kwa afya ya mwanadamu. Husaidia mtu kupata nguvu. Watu hukunywa aina mbalimbali. Wengine wanakula ikiwa mbichi. Wengine wanakunywa ikiwa kinywaji.

Biashara ya kuuza mayai pia inasaidia watu wengi sana hapa nchini Kenya. Inaweza ikasaidia akina mama ambao wakina, wakina watoto, pia waanzishe biashara ya kuuza mayai.

Pesa ni kitu muhimu sana. Mtu anafaa haunde pesa afanye kazi, kazi yeyote ambayo atafanya ili tu apate pesa ya kununua chakula na ya kujisaidia.

Pesa kutoka nchi zingine zinavutia sana, ukiwa na pesa hii, pesa ya ujerumani, pesa ya hizo zikiwekwa pamoja inaweza unda pesa nyingi.

Kwenye M-pesa app , ni mahali ambapo mtu anaeza akapata vitu vingi sana. Watu waanze kutumia M-pesa app ili waone vitu vingi. Hata mtu anaeza akatumia kununua credit .

Bila mboga hatungekula chakula kwa sababu mboga aina hizi zinasaidia sana kupatia chakula chetu radha cha kukula. Kwa sababu bila wao hatungekula chakula.

Yoyote ambayo anafanya kazi anafaa anunue gari ya bei rahisi. Maanake mtu anaweza tumia gari kwenda mahali popote anataka. Watu wanunue magari.

Kwenye mpesa watu wanafaa wahudumie wateja, watu ambao wako na shida ya kutoa pesa na kutuma pesa, yote inapatikana kwenye mpesa.

Mboga hizi zinaweza kutumiwa sana nchini Kenya. Kwa sababu ni mboga ambayo inasaidia sana watu kiafya, ingine wanasaidia watu kupika chakula.

Viatu vinasaidia sana watu, mtu anavaa sana viatu wa aina mbalimbali wengine wanavaa viatu na wengine wanatumia viatu ya duka

Pesa ni kitu muhimu sana kwa binadamu. Ningewaambia kila mtu angefanya kazi ili apate pesa au aunde, maanake pesa itamsaidia kesho. Kununua chakula, kusomesha watoto na vinginevyo.

Zamani kulikuwa na pesa kubwa kuliko ya hii ya kisasa ilikuwa kubwa na ni nzito, ilikuwa vizuri kubadilisha hizi pesa kwa kutumia ile ya mpya imetokea.

Biashara hiki inatumiwa na watu ambao hawana pesa mingi ya kufanya biashara kubwa. Hawa watu wanajisaidia hiki kimaisha. Watu watawasaidia watu kama hawa.

Mboga ambayo inatumiwa sana dunia nzima, kwa sababu, inaweza kupea chakula ladha mzuri, na inafanya chakula iwe na harufu nzuri. Chakula bila kitunguu si chakula.

Kuendesha boda boda ama piki piki, kuanzisha biashara yake inakuwa rahisi sana. Mtu anafaa kupewa pesa kimkopa inaweza kusaidia familia yake.

Pesa ya kisasa, ni mzuri kuliko ile ya zamani. Kwa sababu, ile ya zamani ilikuwa kubwa na nzito lakini hii ni, ni kidogo na ni nyepesi. Unaweza kubeba mahali popote unataka.

Viatu Haina ya hizi zinasaidia watu sana. watu wanavaa, wanapenda viatu ambavyo vinang'ara. Watu wa siku izi wanapenda kuvaa viatu za buti ili wang'are kabisa

Ni magari mazuri, watu wanunue magari ambayo ili watu wasiende kwa mguu. Kama unataka kufurahia na maisha ununue gari ambayo unapenda.

Kama huja wahi ona magari zikisafirishwa kutoka kwenye bahari mpaka mwenye anaingia huwa zinabebwa hizi na zinapelekwa hivi.

Kutumia M-pesa kwa simu inasaidia wananchi sana. Inasaidia watu kutoa pesa, wengine kutuma pesa kwenye familia yao, wengine kwa wanatumia pesa kwa marafiki zao. M-pesa inasaidia sana wananchi wa Kenya.

Viatu hivi ni vizuri sana kwa sababu zimetengenezwa ndani ya nchi na zimetengenezwa watu ambao wanajulikana hasaa ukitumia ngozi hukatika haraka.

Pesa ni kitu muhimu sana. Mtu anaenda kununua kile ambacho anahitaji na pesa yake. Mtu asiende kuomba watu wakati ako na afya ya kufanya kazi.

Biashara ni kitu muhimu sana. Mimi ningemwambia wenye wako nje, wenye wako nyumabani wafao, wafanye biashara ili wapata kitu ya kukula jioni.

Serikali wanafaa watengenezee kina mama ambao wanauza mboga mahali pazuri, kwa sababu watu wanaumia sana, wengine wanachafua mboga na wanauza ikiwa chafu. Mvua ikinyesha matope yanazingatia.

Matunda hizi zinasaidia sana mwanadamu mengine yanakuliwa mengine yanapikiwa kama vile unaweza ukakula maembe na papaya na pia unaweza kula nanasi na ndizi zote zinaweza kukuliwa.

Utumiaji wa mboga kwa chakula ni muhimu sana. Mboga inazuia magonjwa ni vizuri mtu kukula mboga ikiwa mbichi wengine wapike kwa chakula ili wapate afya nzuri.

Viati hizi, huwa zinatengenezwa na watu. Watu hawa wanatengeneza kwa mikono yao na wanakuja kununua, kununulia na kumuuzia watu wengine. Watu kama hawa wanahitaji usaidizi.

Biashara ya kuuza viatu ni nzuri sana. Mtu aneza kaanza wakati wowote. Hauhitaji pesa mingi au gharama. Kenye inahitajika ni mahali pa kuanzia na pesa kidogo.

Kitu ambaye inaendelea hapa inaeza ikasaidia watu wengi. Kwa sababu, vijana wote ambao hawana kazi wanaweza wakapata kazi hapa ili wajisaidie kimaisha.

Pesa ya mwanzo nchini Kenya ilikuwa nzuri sana. Kwa mimi ningependa hiyo pesa irudishwe. Hii ya saa hii imetumiwa na haina maana.

Soko la magari linapaswa kuwa safi kwasababu magari ni vitu muhimu sana. Watu wanaenda kusafiri Kwa magari popote ambapo wanahitaji kuenda.

Bila viatu watu huwa waenda wapi? Hakuna mtu anaweza akatembea bila viatu. Na kwa wote binadamu wanahitaji kuvaa viatu ili wazuie kutembea kwao.

Kwenye biashara, watu wanafaa wajitegemee na wafanye kazi kwa umoja kwa sababu mwenzako kama anauzia nje, na we unauzia ndani kuwachia nafasi si kufanya kukataza mahali pa kuuzia.

Gari aina hiki, ni gari ambazo ni bora sana, inaenda kasi sana na watu wao hupenda sana magari hizi, kwa sababu zinaweza beba watu wengi kwa pamoja na huenda mahali popote wanataka.

Inafaa wasaidie kwa sababu kuuza mboga huko nje kama vile viazi, enyewe viazi ni mzuri, ni mboga ambaye inasaidia sana katika jamii na kupanda ni rahisi.

Biashara ni kitu muhimu sana. Watu waende sokoni, wafanye biashara ambapo wanaweza wakapata pesa ya kutosha, pesa ya kununua, pesa ya kutumia aina mingi.

Biashara ya kuuza matunda na mboga ni kile biashara ambayo ni rahisi hapa nchini kenya. Watu wanaweza wakaanza mahali popote na pesa yoyote ambayo wako nayo.

Watu huenda kununua gari ambalo lina maana sana. Gari kuna magari ambazo zinaweza kutumiwa kusafiri na inaweza beba watu wengi kifamilia ama kirafiki.

Kwenye ofisi hili unafaa kuwa na nidhamu wakati unaingia na wakati unatokwa kwa sababu kuna magari ambazo bei yao si rahisi, magari hufaa kuwa na nidhamu kama hizi.

Gari hiki ni kati ya magari yanayopendwa sana kwenye nchini. Ni, ni gari ambayo garama yake iko sawa, inaeza patikana kila mahali.

Biashara ya Gikomba imesaidia sana watu wengi, ambao hawawezi kujisaidia na kujitoa kwa ufukara, watu hawa wanafanya biashara ndogo ndogo ili wapate kitu kubwa ya kununua na kusaidia wazazi wao ama familia yao.

Kila soko wanafaa kuwa na Mpesa kwa sababu bila Mpesa hakuna mtu anaweza kutoa pesa na hakuna mtu atatuma pesa bila kutumia simu. Maduka hizi zimesaidia sana watu.

Taya ya gari inafaa itengenezwe vizuri na inafaa ioshwe wakati gari pia inaoshwa kwa sababu taya inaweza kuwa na shida na mtu hakukuwa najua.

Kwa mimi napendaga sana magari. Nikiona gari nasikia kufurahia. Ndoto wangu ni kuwa na gari aina nzuri ili nifurahie niende mahali ambao nataka.

Biashara ya kuuza magari huwa yanakuanga vizuri sana kwa sababu mwenye biashara anaweza akapata pesa nyingi sana kwa magari huwa anaweza kusafirisha magari koteni nchini na na huweza kiununua magari kwa pesa poa.

Biashara hiki, ni mzuri sana. Inasidia watu kupata aina yote ya kuweka mkono, shingo na masikio, na pua pia, watu wanunue.